Watu wawili, wa kiume na wa kike, wakiwa wamesimama pamoja. Wanaangalia vyeti au waraka wakitabasamu. Wamevalia suti sare nyeusi. Nyuma yao kuna gari nyeupe na miti mbili tofauti.